Chupa ya dawa ya mifugo inayotumika kudhibiti kupe kwa ng'ombe lebo inaeleza matumizi na tahadhari muhimu, ikisisitiza afya ya wanyama bidhaa hii itapatikana kwenye maduka yote ya kilimo na mifugo ambayo inawasaidia wakulima katika shughuli zao za ufugaji wa wanyama wao.

Chupa ya dawa ya mifugo yenye virutubisho ishirini na mbili kwa ajili ya afya ya viungo na mifupa ya mbwa. Chupa hiyo ina rangi ya zambarau na ina taswira ya mbwa ambaye anaonekana kuwa katika hali nzuri. Bidhaa hii inawakilisha huduma muhimu za maduka ya mifugo na dawa za wanyama zilizolenga kuboresha afya za wanyama kama vile mbwa.

Bidhaa ya dawa iliyokusudiwa kutibu

Chupa ya dawa yenye ujazo wa miligramu miambili iliyoundwa kwajili ya kuongeza maji mwilini, kupunguza msongo na kutibu kuhara kwa wanyama, kifurushi chake kina taswira ya mbwa na paka, kikisisitiza matumizi yake kwa wanyama hawa, bidhaa hii inawakilisha huduma muhimu za afya ya wanyama, zinazopatika kupitia maduka ya mifugo.

Mwanaume akitabasamu na kushika rundo kubwa la udongo ulioboreshwa akiwa katika eneo la kilimo cha minyoo bango la kijani lililo nyuma linaeleza faida za kilimo cha minyoo kama vile kurejesha rutuba ya udongo anaonekana akifanya kazi katika shamba la minyoo au, kituo cha uzalishaji wa mbolea.

Watu wawili wamesimama karibu na rundo kubwa la mifuko meupe iliyojaa bidhaa huenda ni mbolea au chakula cha mifugo. Mwanaume mmoja amevalia sweta nyeusi na suruali nyeusi huku mwanamke amevalia koti jeusi na suruali nyeusi wote wawili wanatazama kuelekea mbele na mandhari inaashiria kuwa wako kwenye duka la kilimo au gala.

Bidhaa ya matone ya masikio kwa wanyama imeonyeshwa, chupa ndogo imewekwa mbele ya sanduku la bidhaa, sanduku lina maandishi na michoro ya paka na mbwa ikionyesha ni bidhaa maalumu kwa ajili ya matibabu ya wanyama.

Sanduku la dawa ya kutafuna kwa mbwa inaonyeshwa. Juu ya sanduku kuna taswira ya mbwa mweusi na kahawia. Maandishi kwenye sanduku yanaeleza uzito wa mbwa unaofaa na kiwango cha dawa anachotakiwa kutumia.

Watu watatu wamesimama karibu na bidhaa za kilimo wakiwa wameshikilia mabango yanayoonyesha bidhaa hizo. Kuna mifuko miwili mikubwa yenye nembo za bidhaa na chombo cheupe kidogo mbele, taswira inayoonyesha bidhaa zinazohusiana na mbolea au virutubisho vya mimea.

Watu kadhaa wanapatikana wakiwa wamekusanyika karibu na stendi yenye chupa za dawa za wanyama au pembejeo za kilimo. Wote wamevalia barakoa wakizingatia tahadhari za afya, tukio hili linaweza kuwa la mauzo, ushauri au usambazaji wa bidhaa hizo.

Chupa ya dawa ya mifugo yenye rangi nyeupe na kwa juu ikiwa na lebo, iliyosheheni maelekezo ya namna gani ya kuweza kuitumia. Dawa hii inatumika kudhibiti kupe na inafaa kwa matumizi ya ng'ombe, pamoja na mifugo wengine wanaoendana na hawa.

Mwanamke anatabasamu, amesimama mbele ya rafu zilizojaa bidhaa za kilimo. Rafu hizo zina mifuko ya mbegu, chupa za dawa za wadudu, na bidhaa nyingine zinazohusiana na kilimo. Mahali hapo panaonekana kama duka la bidhaa za kilimo.

Pakiti ya dawa za wanyama, ikiwa na vidonge kumi vilivyopangwa, dawa hizi zimetengenezwa mahususi kwa matumizi ya mbwa zikisaidia katika kudhibiti minyoo, ni sehemu muhimu ya huduma ya dawa za wanyama, ikihakikisha afya na ustawi wa mifugo.

kifungachio chenye nembo ya kuku na maandishi, kinatangaza dawa, maandishi mengine yanaeleza kuwa ni dawa ya kuua vijidudu na ina vitamini muhimu kwa kuku wanaokuwa, bidhaa hii inalenga kudhibiti na kutibu magonjwa mbalimbali kwa vifaranga.

Wanaume wawili wakitabasamu wakiwa wamekaa kwenye meza ya kioo ndani ya duka au ofisi, nyuma yao kuna rafu zilizojaa bidhaa na bango kubwa lenye nembo ya ''OSHO'', ishara nyingine zinaonesha huduma za afya ya wanyama na afya ya umma kwa jamii.

Kundi la watu wakipakia vitunguu kwenye lori huku vitunguu vikiwa ni vya idadi kubwa

Mwanamke akibeba kreti kati ya safu za mimea ya nyanya iliyojaa matunda. Nyanya za rangi mbalimbali kuanzia kijani hadi nyekundu zimetundikwa kwenye mmea, zikiashiria mavuno mengi. Hali hii inaonyesha shughuli za kilimo cha mazao ya biashara yakilenga uzalishaji kwa ajili ya soko.

Magunia mengi yaliyojaa viazi, yakiwa yamepangwa kwa ustadi zaidi, tayari kwa usafirishaji au uuzaji. Watu kadhaa wamesimama karibu na magunia hayo, wakionyesha shughuli za upakiaji au usimamizi wa mazao. Mazingira ya shamba yanaonekana kwa nyuma, yakisisitiza asili ya kilimo cha biashara.

Shamba kubwa la mapapai lililopangika vizuri, ikiwa na miti mingi yenye mapapai mengi mabichi yaliyotundikwa kwenye shina, kila mti umefunikwa na majani makubwa, yakionyesha ukuaji mzuri wa zao hilo. Mapapai yamepangwa kwa safu ikisisitiza kilimo chenye tija kwa ajili ya biashara.

Wanawake kadhaa wanaonekana wakiwa shambani, wakijihusisha na uvunaji wa zao la biashara aina ya mahindi. Zao hili ni muhimu katika jamii, kwani huiwezesha jamii kuweza kukidhi mahitaji yake ya kila siku, pia kuwawezesha wakulima kujipatia kipato na kuweza kukidhi mahitaji yao.

Madhari ya mashamba ya ndizi yanajitokeza yakiwa na migomba mingi iliyojaa ndizi mbichi. Vigogo vya migomba vinaonekana vimejikunja na majani makubwa yananing'inia. Ndizi zimepangwa kwa mikungu mikubwa zikining’inia kutoka kwenye migomba. Hii inaonyesha jinsi gani kilimo cha zao la biashara kinahitaji kutunzwa ili kiweze kukidhi mahitaji ya soko.

Shamba kubwa la vitunguu linajaza sehemu kubwa ya eneo hilo likiwa na mistari iliyopangika vizuri, mfumo wa umwagiliaji unaonekana kando ya mistari ya vitunguu kwa upande wa kulia kuna mazao mengine yaliyopandwa kwa sheria aina mbalimbali za kilimo zao la vitunguu ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani linawasaidia wanaliamini kukidhi mahitaji yao ya kila siku pamoja na kuwapatia wakulima kipato.

Mkulima anavuna nyanya shambani, akifurahia kazi yake. Ameketi karibu na rundo kubwa la nyanya zilizoiva, huku akishika baadhi ya matunda hayo mikononi mwake. Nyanya nyingi bado zimepachikwa kwenye mimea iliyo nyuma yake. Zao hili la nyanya ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani husaidia kupata malighafi viwandani kwa ajili ya usindikaji, pamoja na kuwapatia wakulima wadogowadogo kipato chao cha kila siku.

Wanaume wawili, wakichunguza kwa umakini mimea ya nyanya iliyojaa matunda mabichi iliyoanza kukomaa ndani ya bustani; mmoja amepiga magoti akishika baadhi ya nyanya, huku mwingine akishika mimea. Mazingira yanadhihirisha kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara.

Shughuli ya mavuno ya kahawa ambapo rundo kubwa la matunda mekundu ya kahawa yamekusanywa chini tayari kwa usindikaji, wafanyakazi kadhaa wakiwemo wanawake waliovalia mavazi ya jadi, wamesimama na kukaa karibu na matunda hayo wakishiriki katika mchakato wa kuchagua au kukusanya wakionyesha umuhimu wa zao hili l biashara, mifuko mikubwa ya gunia iliyojaa kahawa imetapakaa eneo hilo.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba la nyanya akivuna mazao, ameshika ndoo iliyojaa nyanya huku nyingine zikiwa mkononi mwake. Shamba hilo lina nyanya nyingi zinazostawi zikiashiria mavuno mazuri kwa ajili ya biashara.

Mwanaume aliyechuchumaa akiwa ameshika papai mbili; moja ikiwa imeiva na nyingine ikiwa bado mbichi. Yuko katikati ya shamba la miche ya papai ikiwa na matunda mabichi yakining'inia kutoka kwenye miche hiyo. Udongo mwekundu unaonekana wazi, ukitoa mandhari ya kilimo. Zao aina ya papai ni muhimu kwa ajili ya biashara na chakula.

Mwanaume akitabasamu akiwa amekaa katikati ya shamba la mapapai akizungukwa na matunda mabichi mengi yanayoning'inia kwenye miti. Udongo mwekundu umeyatawala mandhari huku anga likiwa jeupe lisilo na mawingu. Matunda haya ya mapapai ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani huwawezesha wakulima kuweza kujipatia kipato pamoja kukidhi mahitaji ya soko la jamii.

Zao la biashara aina ya nyanya ikiwa limestawi shambani huku likiwa limewekewa nyenzo ya miti ili liweze kustawi katika hali nzuri na bora zaidi na kwa ufanisi mkubwa, nyanya nyingine zinaonekana zimeiva nyingine zinaonekana zikiwa katika hatua ya kuiva, zingine zikiwa bado mbichi kabisa zimestawi katika hali nzuri ambayo inaweza ikavutia mfanyabiashara yeyote kuzipeleka sokoni na kuziuza.

Kundi la watu wakishughulikia rundo kubwa la vitunguu shambani, baadhi yao wameinama chini wakichagua au kupanga vitunguu huku wengine wakiwa wamekusanya majani ya vitunguu. Shughuli hii ni mfano wa uvunaji wa zao la biashara la vitunguu.

Wanaume watano wakijihusisha na uvunaji wa zao la biashara aina ya mahindi. Ambayo yanaonekana kuwa bado ni mabichi. Huku kwa pembeni kukionekana kuwa na mimea mingine ya zao hilo ikiwa bado iko shambani haijavunwa. Kwa pembeni kunaonekana kuwa na mti mkubwa. Mandhari yanaonekana kuwa ni mazuri na yanayovutia kuwezesha hali ya kilimo cha zao lolote kuweza kustawi.

Mwanamke ameshika mahindi mawili huku amesimama mbele ya mkusanyiko mkubwa wa mahindi mengine yaliyovunwa. Amevaa kofia aina ya mzula na nyuma yake kuna majengo ya matofali na mimea mikavu. Anga ni la bluu na halina mawingu hii inaonyesha njinsi gani zao hili la mahindi ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani linawawezesha wakulima kujipatia kipato na kuendesha maisha yao ya kila siku.

Watu kadhaa wakivuna viazi shambani. Wanawake wawili wako mbele, mmoja akiwa amembeba mtoto mgongoni wakichukua viazi kutoka ardhini. Nyuma yao kuna watu wengine wakifanya kazi huku anga likiwa na mawingu meupe. Hii inaonyesha jinsi gani zao la viazi ni muhimu, kwa ajili ya biashara na kuwawezesha kuweza kupata kipato chao cha kila siku.

Kundi la wakulima linaonekana shambani likivuna mahindi baadhi ya mahindi yaliyovunwa yamewekwa kwenye kikapu vilivyo chini anga lina mawingu mazito, huku miti michache ikionekana kwa mbali. Zao hili la mahindi ni muhimu kwa ajili ya biashara hivyo kuweza kukidhi mahitaji ya soko pamoja na kuwapatia wakulima kipato chao cha kila siku.

Marobota mengi ya viazi yamepangwa tayari kwa usafirishaji huku baadhi ya watu wakishiriki katika shughuli za kilimo, nyuma yao kuna machamba makubwa inayoashiria eneo la kilimo. Kimya angani lenye mawingu, gari la kubeba mizigo linaonekana kwa mbali likisubiri kupakia mazao hayo ya biashara.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na mti uliojaa matunda ya parachichi ananyoosha mkono wake kuelekea matunda hayo. mwanaume huyo amevalia koti la kahawia na shati la mraba akionesha jinsi gani kilimo cha parachichi kwa biashara akitazama mbali akionesha jinsi gani zao hilo la parachichi ni muhimu kwa ajili ya biashara hivyo na kutunzwa yawe katika hali nzuri.

Vikapu vingi vilivyojaa pilipili hoho za kijani kibichi vikiwa vimepangwa chini, wanawake kadhaa wanaonekana wakishughulikia mazao hayo, ambayo ni maalumu kwa ajili ya biashara, labda kwa ajili ya kuzipanga ili kuweza kuzipeleka sokoni ,pia zinaonekana zimestawi na za kupendeza zinazoweza zikamvutia hata mnunuzi anapokwenda kuzinunua zikiwa sokoni.

Kundi la watu wakijishughulisha na mkusanyiko mkubwa wa viazi vitamu vilivyo vunwa, wanatumia ma kreti ya bluu na kijani kupanga na kuhifandhi mazao hayo. Mandhali ya nje yenye nyasi na miti ina ashilia shughuli za kilimo. Zao hili la viazi ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani linawezesha wakulima kuweza kuipatia jamii chakuila pamoja na wao kujipatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Mkusanyiko mkubwa wa vitunguu vikiwa vimekusanywa baada ya mavuno, mtu mmoja anaonekana akimwaga vitunguu zaidi kutoka kwenye kikapu akiongeza kwenye mkusanyiko huo, mandhari haya yanaashiria mavuno mengi na shughuli za kilimo ambapo kitunguu ni miongoni mwa zao la biashara ambalo linawapatia wakulima wengi kipato pamoja na kuongeza malighafi za viwanda vya usindikaji.

Shamba kubwa la kabichi, lililopandwa kwa mistari mirefu na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwezesha ukuaji. Mtu mmoja ameinama chini katikati ya shamba akishughulikia mimea, mandhari ya milima na miti mingine ipo nyuma, ikionyesha mazingira ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mkusanyiko mkubwa wa nyanya nyekundu na chache za kijani zikiwa zimekusanywa chini, zikionyesha mavuno mengi ya zao hili la biashara. Nyuma yake mimea ya nyanya yenye matunda mengi bado inaning'inia kwenye miti, ndani ya muundo unaofanana ndani ya bustani; ikipendekeza kilimo kikubwa na cha kisasa. Mazingira haya yanadhihirisha uzalishaji wa mazao ya biashara kwa lengo la soko.

Watu kadhaa wakiainisha na kuchambua nyanya ndogo za rangi mbalimbali, zilizotapakaa juu ya meza kubwa. Mikono yao imevalia glavu za rangi ya waridi, na kuna ndoo nyeusi katikati ya meza. Shughuli hii inaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya kuuza au kwenda kusindika zao hilo la biashara.

Shamba kubwa la papai lenye miti iliyopangwa kwa safu ndefu inapanuka mbele ya macho, matunda ya papai yametundika kwenye miti na mengine yakiwa tayari kuvunwa; anagani kuna mawingu meupe yaliyotawanyika ya kupamba mandhari, papai ni zao bora kwa ajili ya biashara, kwani tunda ambalo linaweza kuwapatia wanajamii faida pamoja na kujenga afya za miili yao.

Wakulima wawili wapo shambani wakivuna mazao ya kahawa. Mmoja wao akishikilia kikapu kilichojaa kahawa na mwingine akionekana akichambua kahawa nyingine kutoka kwenye miti. Nyingine zikionekqna kama majani mabichi na matunda yaliyoiva. Hii inaonesha jinsi gani kahawa ni muhimu katika biashara.

Shamba la papai linaonekena likiwa na miti mingi iliyopandwa kwa safu. Kila mti umebeba matunda mengi ya papai mbichi yaliyoachana kutoka kwenye shina. Udongo mwekundu unatawala eneo la chini huku mimea michache ikimea hapa na pale, ikionyesha jinsi gani zao la papai linahitaji kutunzwa, ili kukidhi zao la biashara.

Mwanamke analima shambani akikusanya viazi ambavyo vimekwishavunwa na kuwekwa kwenye mkusanyiko, shamba hilo lina mimea mingi ya kijani na mboga zilizopandwa viazi hivi ni zao muhimu la biashara likichangia pato la mkulima na uchumi.

Mwanaume mmoja akiwa katikati ya bustani, akijishughulisha na zao la nyanya, ambazo zinaonekana bado zipo kwenye hali ya ukuaji na bado mbichi. Hii inaonyesha jinsi gani zao hili ni muhimu kutunza, kwani ni zao maalumu kwa ajili ya biashara, na kuwawezesha wakulima kuweza kujipatia kipato chao cha kila siku, pamoja na kuongeza malighafi katika viwanda vya usindikaji.

Wakulima wawili wanavuna mahindi shambani wakiwa wamekusanya rundo kubwa la mahindi meupe, wanalima kwa bidii na mashine ya mahindi yaliyokauka, yanaonekana nyuma, jambo hili linaashiria msimu wa mavuno ambapo zao hili la mahindi ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani wenzao pekee ambalo linaweza kuwapatia wanajamii bidhaa mbalimbali ikiwemo unga pamoja na matumizi mengine ya nyumbani.

Mmea aina ya mgomba ukiwa umeoteshwa katika mazingira safi na mazuri huku ukiwa umezungushiwa uzio, hii ikionyesha jinsi gani utunzaji wa mimea hiyo ni muhimu kwani, husaidia kuzalisha zao la biashara aina ya ndizi, ambalo ni muhimu sana katika soko la jamii.

Mwanaume amechuchumaa karibu na mmea mchanga wa ndizi, akiwa amevalia mavazi ya bluu. Nyuma yake kuna mimea mingine ya ndizi iliyopandwa ardhini na mazingira ya shamba yanaonekana. Anga lina mawingu meupe yaliyotanda na miti mingine ipo kwa mbali. Hii inaonyesha jinsi gani zao la ndizi linahitaji kutunzwa, ili liweze kukua ili kukidhi mahitaji ya biashara.

Mwanaume akiwa amevaa kofia, akiwa anajishughulisha na mimea ya nyanya shambani. Mimea mingi ya nyanya yenye matunda bado mabichi imepangwa kwa mstari na kuungwa mkono na vigingi. Nyuma yake kuna miti mingi na jengo bovu la mbao, ikionyesha mazingira ya kilimo. Zao la nyanya ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani huwawezesha wanajamii kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Mwanamke aliye tabasamu ameketi akiwa ameshika kikapu kilichojaa nyanya, amezungukwa na rundo la vikapu na ndo zilizojaa nyanya nyekundu zilizoivaa. Asili ya kijani kibichi ya vichaka inaongeza uzuri wa mandhari hii inaonyesha jinsi gani zao aina ya nyanya ni maalumu kwa ajili ya biashara, kwani lina wawezesha wakulima wadogo wadogo kuweza kujipatia kipato chao na kuendesha maisha.

Mkulima akitabasamu na kuinua kidole chake kimoja juu, akiwa amebeba tikitimaji kubwa begani mwake, akitazama akiwa amesimama kwenye shamba lenye mimea mingi ya tikitimaji. Baadhi ya matikiti yaliyokwisha vunwa yanakaaa mbele yake. Anga la mawingu linakamilisha mandhari ya shamba hili.

Kundi la wakulima wamekusanyika karibu na kreti nyingi za bluu zilizojaa maparachichi yaliyofunwa. Baadhi ya wakulima wanahudumia matunda huku wengine wakisimama na kuzungumza, eneo hilo linamiti na mimea mingi kuashiria shamba au soko la wazi la mazao

Wanawake wawili wanaonekana kuwa wakulima wakihudumia bustani ya mboga inayotumia mifuko kama vyungu. Mboga nyingi za majani zimepandwa kwenye mifuko hiyo iliyopangwa kwa safu, zikistawi vizuri. Bustani hiyo imeandaliwa katika eneo la makazi ikionyesha jitihada za kilimo mjini.

Trekta la bluu likiwa limeunganishwa na kifaa cha kuvuna malisho shambani, kifaa hicho chekundu kinachokwangua chini kinaonekana kikifanya kazi, kikipanga nyasi vizuri zilizokatwa, hii ni mashine ya kilimo muhimu ikirahisisha kazi ya uvunaji na kuongeza ufanisi shambani.

Mtu akitumia mashine ndogo ya kulimia shamba yenye injini nyekundu na zana za kuchimbia udongo, udongo umepinduliwa na kuandaliwa kwa ajili ya kupanda mashine hii ni muhimu katika kurahisisha kazi za kulima pamoja na kuongeza ufanisi katika kilimo ili kuweza kuzalisha mazao kwa wingi zaidi.

Mkulima akitumia mashine ndogo ya kulimia shambani iliyo na injini nyekundu na zana zinazochimba udongo. Udongo umeshachimbwa na kuandaliwa kwa ajili ya kilimo. Mashine hii ni sehemu ya vifaa muhimu vinavyotumika kurahisisha kazi za kilimo na kuwawezesha wakulima kuweza kujipatia mazao mengi zaidi.

Trekta likilima shamba kubwa, likitumia zana nyekundu za kulimia zilizounganishwa nyuma yake. Dereva yumo ndani ya trekta akifanya kazi ya kuandaa ardhi kwa kilimo. Mazingira yanajumuisha shamba pana lililowazi na milima kwa mbali, ikionyesha matumizi ya mashine za kisasa katika shughuli za kilimo.

Trekta jekundu likivuta dhana ya kilimo shambani likiwa limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi, anga la bluu lenye mawingu meupe linatoa mwanga wa asili, trekta hili limefanya kazi nzito huku udongo ukigusa matairi yake mashine kama hii ni muhimu kwani husaidia kurahisisha kilimo na kuweza kuwawezesha wakulima kupata mazao mengi zaidi.

Mkulima anaendesha trekta la bluu kwenye shamba lenye udongo uliolimwa, trekta lina matairi makubwa na limetengenezwa kwa ajili ya kilimo. Anga linaonekana wazi na miti ya mitende inaonekana kwa mbali. Hii inaonesha jinsi gani mashine za kilimo ni bora na muhimu katika kurahisisha kazi.

Matrekta mawili ya kijani ya kilima mashamba makubwa yenye udongo wa kahawia. Trekta la mbili liko karibu na lenye kipaumbele huku la pili likiwa mbali zaidi ,yote yakifanya kazi ya kuandaa ardhi kwa ajili ya kilimo, mandhari na mimea mingine ya kijani kibichi inazunguka mashamba hayo matumizi ya mashine katika kilimo ni bora kwani huwasaidia wakulima, kurahisisha shughuli za kilimo na kuweza kupata mazao mengi zaidi.

Trekta kubwa jekundu likiwa na mashine ya kubana nyasi nyuma liko shambani lenye nyasi kubwa zilizokatwa. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika yakipendekeza hali ya hewa inayofaa kwa kazi ya shamba. Shughuli hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Shamba la kisasa la kupanda mimea linaonekana likiwa na mimea midogo mingi iliyopandwa kwenye vyombo vyeusi. Vyombo hivyo vimewekwa kwenye maboksi ya bluu yaliyopangwa kwa safu ndefu. Taa maalumu zimewekwa juu zikitoa mwanga wa mimea na baadhi ya sehemu zina namba kuashiria utaratibu. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia mashine.

Shamba la kisasa la ndani, labda mfumo wa kilimo ambao unatumia mashine, mimea mingi ya kijani kibichi na zambarau imepandwa kwenye treyi ndefu zilizopangwa kwa safi mazingira ni safi na amepangwa vizuri yakionyesha teknolojia ya kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine.

Mashine ya kutengeneza udongo yenye injini inafanya kazi shambani, udongo unarushwa huku na kule wakati inavyosonga mbele, kifaa hiki kinaonekana kinarahisisha kazi ya kulima. Mashine katika kilimo hurahisisha kazi na huwasaidia wakulima kufanya kazi kwa wakati na kwa ufanisi mkubwa kuweza kujipatia mazao bora na kwa wingi zaidi.

Mashine kubwa ya shambani, yenye rangi nyekudu inaonekana ikigeuza udongo. Mashine hii ni muhimu kwani, husaidia katika kilimo cha mazao ya biashara au kwa ajili ya viwanda . Hivyo kurahisisha uzalishaji pamoja na kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula, pamoja na biashara katika jamii, na kuweza kuongeza uchumi wa nchi.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayoiwezesha mimea kwa katika hali nzuri na kwa ufanisi mkubwa juu ya dari unaonekana kuwa na taa zinazotoa mwanga hafifu katika mimea hiyo, ili kuruhusu mimea itengenezea chakula chake katika mazingira yanayodhibitika ukuzaji wa mimea wa hali hii na bora zaidi katika kuhakikisha mimea inakuwa kwa ufanisi zaidi.

Shamba kubwa la udongo mwekundu trekta linavuta kifaa cha kulimia kinachotumiwa kutayarisha ardhi, mtu ameketi kwenye sehemu ya trekta akisimamia kazi ya kulima, nyuma kuna miti na eneo la maji likionyesa mandhari ya shambani.

Mashine ndogo ya kulimia ardhi yenye rangi nyekundu na sehemu za chuma ikiwa inageuza udongo; udongo uliogeuzwa unarushwa nyuma ya mashine, ikionyesha kazi ya mashine kutayarisha shamba. Hii ni zana ya kilimo inayotumika katika kazi za shambani.

Trekta lenye rangi nyekundu likiwa limefungwa na kifaa cha kulima ardhi, kikipita kwenye udongo uliokauka na kifaa hicho kina vibati vingi vya chuma vilivyopangwa kwa mstari. Huu ni mfano wa matumizi ya mashine za kisasa katika kuandaa shamba.

Samaki wawili wa rangi ya dhahabu wakiogelea ndani ya maji, mmoja akiwa karibu na juu na mwingine chini akitazama mbele. Chini ya maji kuna kokoto zenye rangi tofauti na mmea bandia wa kijani unaonekana nyuma, hii inaakisi mazingira ya ufugaji wa samaki, iwe kwa mapambo au kwa biashara ya kitalii.

Tanki kubwa lililojaa samaki mbalimbali wakiwemo wa rangi ya dhahabu na wengine wenye rangi tofauti tofauti, ndani ya maji kuna mapambo ya mimea bandia, mawe na mapango madogo pamoja na mfumo wa hewa unaotoa mapovu, taa za rangi nyekundu na kijani zinaangazia maji zikionyesha mazingira yanayodhibitiwa kwa ufugaji wa samaki wa mapambo.

Tanki kubwa la maji lenye samaki wengi wa rangi nyeusi wakiogelea, kifaa cha bluu chenye nyaya kipo katikati ya maji kinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa ufuatiliaji hii inawakilisha mazingira ya ufugaji wa samaki wa biashara.

Samaki mwekundu mwenye maumbo ya mviringo yaliyo wazi amewekwa kwenye chombo cha kioo, mapezi yake yana rangi nyekundu na nyeupe yakiongeza uzuri wake, chini kuna mchanga au kokoto ikipendekeza mazingira ya ufugaji wa samaki.

Mabwawa mengi ya ufugaji wa samaki yamepangwa kwa mpangilio maalumu, maji ndani ya mabwawa yana akisi anga rangi ya bluu na mawingu kidogo, nyuma kuna miti mingi na mimea ya kijani kibichi ikionyesha uzuri wa mandhari hayo kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Tanki kubwa la maji lililojaa samaki wengi wa rangi tofautitofauti. Wengine wakiwa na mapezi marefu yanayopepea, chini ya maji kuna kokoto ndogo na mawe makubwa mawili yakitoa mazingira asilia kwa samaki hao. Mwangaza wa bluu kutoka juu unaongeza mvuto wa rangi za samaki, hii inaonyesha ni ufugaji wa samaki wa matambo katika maeneo ya nyumbani.

Lada za ufugaji wa samaki zinaelea kwenye ziwa, watu wawili wamesimama kwenye lada wakifanya kazi huku mtu mwengine akiwa amepiga magoti, magari mawili moja likivuta trela yameegeshwa karibu na ufukwe hii ikionesha ufugaji wa samaki katika bwawa lililohifadhiwa katika mazingira mazuri na yenye utulivu.

Samaki wengi wa dhahabu na rangi ya chungwa wametawanyika ndani ya tanki la maji, baadhi yao wakiwa na mapezi meupe, baadhi wanafanana wengine wana maumbo ya rangi tofautitofauti. Mandhari haya yanaonyesha uzuri wa samaki hawa wa mapambo, pia inaonekana ni ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo.

Tanki kubwa lenye umbo la duara limejaa samaki wadogo, mtu amesimama pembeni mwa tenki akifuatiia shughuli za samaki, samaki wengi wanajazana ndani ya maji, shughuli hii inaonyesha ufugaji wa samaki katika mazingira yanayodhibitika na kwa hali nzuri na ubora zaidi inayoweza kuzalisha samaki wengi katika eneo dogo.

Tanki kubwa lililjaa Samaki mbalimbali wa maji baridi, ndani ya tanki kuna mapambo kama miamba, mimea bandia na sehemu yenye changalawe nyeusi, chini ya tanki kuna kabati lenye rafu zinazo hifadhi vifaa vya kutunza Samaki, hii inawakilisha uendeshaji wa kilimo au utunzaji wa samaki kwa ajili ya mapambo.

Idadi kubwa ya magunia yaliyojaa nafaka ya kiwa yamepangwa kwa utaratibu kwenye eneo la wazi, watu kadhaa wanashughulika na magunia hayo baadhi wakichunguza yaliyomo na wengine wakisimamia mazingira yanawakilisha soko la jumla au ghala la kuhifadhia mazao ya chakula.

Magunia kadhaa yaliyojaa nafaka na vyakula mbalimbali, yamewekwa kwenye barabara ya soko, kila gunia lina aina tofautitofauti ya bidhaa kama vile: maharagwe, njegere na unga, zote zikionyesha utafauti wa mazao. Mizani na vyombo vya kupimia vipo tayari kwa ajili ya wateja.

Mifuko mingi iliyojaa aina mbalimbali za nafaka na mazao mengine ya chakula, yakiuzwa sokoni. Mifuko hiyo imepangwa kwa uangalifu kila mmoja ukiwa na bidhaa tofauti kama vile; maharage, karanga na viungo. Mizani ya kijani imewekwa juu ya mmoja wa mifuko ikionesha kuwa bidhaa hizo za chakula zinauzwa kwa mizani.

Mwanaume akishikilia mche mdogo wa mti, akiwa amevaa glovu na tabasamu usoni, amesimama katika eneo lenye miti iliyokatwa na visiki vya miti, huku miti mingine ikiwa nyuma yake. Shughuli hii inaakisi juhudi za upandaji miti na uhifadhi wa misitu.

Njia ya udongo inayopita katikati ya msitu mnene, ikitoa muonekano wa ukuaji wa miti na mimea asilia. Mionzi ya jua inapenya kupitia majani ikitengeneza vivuli na mwangaza kwenye njia, ikisisitiza uzuri wa mazingira ya misitu. Mazingira haya yanaashiria umuhimu wa uhifadhi wa misitu.

Ndani ya msitu katikati ya shamba, watu wamekusanyika wakiwa wameshikilia miche ya miti, tayari kwa kupanda. Mtu mmoja amesimama karibu na shimo lililotayarishwa kwa ajili ya mti, akishika jembe. Mandhari ya nyuma yanaonyesha kijani kibichi na miti mingine iliyopandwa.

Bwawa lenye maji yenye matope yakiakisi mawingu meupe yaliyo angani. Majani ya maua ya maji yanaelea juu ya uso wa maji, na miti minene inazunguka bwawa hilo. Sehemu ya ardhi iliyo kavu na nyasi inatandika kwa ukingo wa bwawa, ikionekana kuwa lipo eneo la msitu.

Pango kubwa lenye mimea iliyoning'inia mbele yake na njia ya udongo inayoelekea kwenye mlango wa pango hilo, uzio wa mbao wa rangi ya kahawia umewekwa kando ya njia huku miti mirefu, na mimea mingine ya msitiuni imezunguka eneo hilo, miti mirefu imesimama nje ya pango ilo ikiwa na mizizi mikubwa, yanayoonekana mazingira yanaonekana ni msitu mnene ambao umeifadhi uoto wa asili.

Mimea michanga ikikua kwenye mifumo ya kilimo cha haidroponi ndani ya bustani. Wataalamu wawili wamesimama mbele ya mistari ya mimea wakichunguza ukuaji wake. Mazingira haya yanaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uzalishaji wa mazao ili kuweza kukuza mazao kwa wingi na kuongeza ufanisi kwenye kilimo.

Wanaume wawili ndani ya bustani kubwa wakikagua mimea inayostawi kwa mfumo wa kilimo cha hydroponi, mimea hiyo inaonekana kuwa ni pilipili hoho imepandwa kwenye mfumo maalum wa bomba na imeunganishwa na kamba kwa ajili ya usaidizi, mazingira ya ndani ya bustani yamepangwa vizuri kukiwa na safu ndefu za mimea zinazoenda mbali.

Mimea ikikua kwenye miundo wima ikiwa imepengwa vizuri ndani ya bustani. Mfumo huu unatumia teknolojia ya kilimo bila udongo ambapo mimea inalishwa na maji yenye virutubisho. Hii inawakilisha kilimo cha haidroponia ikitoa fursa ya uzalishaji wa mazao mengi katika nafasi ndogo na kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponi ukionyesha mimea imepangwa katika safu ndefu zenye mabomba meupe, hii inaashiria ni jinsi gani kilimo hiki ni bora na ni kizuuri katika kukuza mimea katika mazingira ambayo yatakuwa yanadhibitika, kwa juu kunaonekana kuwa na dari ambayo inaruhusu kupitisha mwanga katika mimea hiyo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi huku mizizi ya mimea ikining'inia ndani ya tangi lenye maji yenye povu. Mizizi ni myeupe na kahawia ikionyesha afya ya mmea, vikapu vyeusi vinashikilia mimea juu ya uso wa maji na nyaya zinaonekana zikielekea kwenye tangi la maji.

Mwanamke amevaa shati ya miraba mekundu na meupe, akiangalia mimea inayostawi, mimea hiyo imepandwa kwenye miundo ya kisasa, ambayo inatumia mfumo wa hydroponi, na inaonekana ikiwa wima, ikiwa ndani ya bustani, mwanamke huyo anaonekana akichunguza au kutunza mimea hiyo kwa makini zaidi.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambapo hautumii udongo. Kikionekana mmea umekuzwa katika beseni jeusi, kwa pembeni kukiwa na bomba linaloonekana kushuka chini hadi kwenye ndoo nyeupe. Linaweza kuwa limehifadhi maji kwa ajili ya umwagiliaji; kilimo hiki ni safi, na ni bora kwa afya ya mimea kwani: hakitumii gharama na kinaweza kufanyika katika mazingira yoyote yale.

Mimea midogo iliyopandwa kwenye kopo ndogo, ikiwa imepangwa kwa mistari miwili yenye mabomba ya kijivu. Mabomba haya yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kilimo cha haidroponi. Huu ni mfumo kilimo ambapo mimea hukuzwa bila udongo; ikitumia maji yenye virutubisho.

Mimea mbalimbali ikiwa imepangwa kwenye safu ndefu za mabomba meupe, mfumo huu wa kilimo unaonekana bora na zaidi kwani hautumii udongo na unajulikana kama mfumo wa kilimo cha hydropon ambapo unairahisishia mimea kukua katika hali nzuri na ya kupendeza zaidi.

Bustani inayotumia mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponi wenye mimea michanga, mimea hiyo inakuwa katika matofali madogo yaliyoingizwa kwenye mashimo ya mfuko mweupe. Baadhi ya majani yamechipuka na kuanza kuenea katika vifaa hivyo vya kuoteshea mimea. Kilimo hiki ni bora kwani mimea inastawi katika hali nzuri na bora zaidi na kwa urahisi zaidi.

Mimea ya kijani kibichi imestawi katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponi, ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe, mabomba hayo yamepangwa katika safu ndefu yakionyesha teknolojia ya kilimo bila udongo, kwenye sakafu ya udongo kuna mifumo mingine mingi ya mabomba ikionyesha mashamba makubwa ya aina hii ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inakua katika mabomba meupe, mabomba haya yamepangwa kwa usawa yakiunganishwa na mfumo wa mabomba ya bluu mpangilio huu unawezesha kilimo bora cha mboga bila udongo ambayo kinaiwezesha mmea kukua kwa ufanisi zaidi.

Kifaa cha kilimo cha haidroponi chenye rangi ya manjano bluu kimejaa mimea midogo. Mimea hiyo imechipuka kutoka kwenye matundu ya kifaa hicho, na bomba la plastiki linaunganishwa kwenye pampu ndogo. Utaratibu huu unawakilisha kilimo cha kisasa zaidi, ambacho kinaisaida mimea kustawi katika hali nzuri na ya kupendeza.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa aina mbali mbali za mboga mboga na mimea mingine ya kijani kibichi, kwanzia leo kesho imepandwa ndani ya mabomba hayo, ikistawi vizuri mfumo huu umewekwa nje na mandhari ya miti na mimea mengine asilia inaonekana kwa nyuma.

Mimea michanga yenye majani ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo, mfumo wa mabomba unaonyesha mpangilio wa kilimo cha haidroponi, mazingira ya asili yanaonekana kwa mbali, ikiashiria kilimo hiki ni bora, kwa ajili ya ukuzaji wa mimea kwa ufanisi zaidi.

Kilimo cha haidroponi cha kisasa zaidi kukiwa na mimea imepangwa wima kwenye ukuta wa mbao. Mimea mbalimbali kama vile saladi na pilipili hoho, imepandwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamewekwa kwenye ngazi na mimea mingine ipo kwenye vyungu chini yake. Hii inaonyesha ni jinsi gani mimea inastawi katika hali bora mzuri zaidi.

Mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mabomba meupe yenye viunga vya mbao. Mfumo huu wa haidroponi unaowezesha mimea kukua bila udongo ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo. Anga la wazi na muundo wa majengo huonekana kwa nyuma; ikionyesha jinsi gani vilivyohifadhiwa na kudhibitiwa katika mazingira inayoweza kuchipua na kustawi vizuri zaidi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambao unaoteshwa mimea bila kutumia udongo ikionekana mimea iliyostawi, kilimo hiki ni bora kwani husaidia mimea kustawi katika hali nzuri.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inakuwa katika mabomba meupe, mabomba haya yamepangwa kwa usawa yakiunganishwa na mfumo wa mabomba ya bluu. Mpangilio huu unawezesha kilimo bora cha mboga bila udongo, ambayo inaiwezesha mimea kukua kwa ufanisi wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea michanga ya majani mabichi imepandwa kwenye mabomba meupe yanayoelea juu ya mabakuli meupe yenye maji. Mizizi ya mimea hiyo imezamishwa kwenye maji yaliyochanganyika na virutubisho na kuna dalili ya mifumo ya usambazaji wa maji. Mpangilio huu unaonyesha jinsi kilimo cha kisasa kinavyotumia maji na virutubisho moja kwa moja kwa mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inakua katika mabomba meupe, majani ya mimea ni mabichi na mimea imepandwa kwenye vikapu vidogo vyeusi vilivyowekwa kwenye mabomba. Mabomba yamepangwa kwa ngazi yakionyesha mfumo wa kilimo bora kisichotumia udongo, ambacho kinaiwezesha mimea kukua katika hali ya ufanisi mkubwa zaidi.

Mimea liyolimwa katika kilimo cha kisasa cha hydroponi, ikionekana imeota katika safu ndefu za mabomba meupe. Njia hii ya kilimo ni nzuri kwani hakitumii udongo kuiwezesha mimea kustawi katika hali nzuri na kwa ufanisi zaidi, kwa mbali kunaonekana kuwa na uzio ambao umezungushiwa kwa miti kuashiria usalama wa ukuzaji wa mimea hiyo.

Trekta kubwa likifanya kazi kwenye shamba kubwa la mazao yanayokua. Safu ndefu za mimea michanga labda mahindi au ngano zinatanda upeo wa macho. Hii inaakisi kilimo cha viwanda ambapo teknolojia na mashine hutumika kwa uzalishaji mkubwa.

Kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu zikipita kwenye mkanda wa kusafirisha ndani ya kiwanda. Baadhi ya nyanya zinaanguka chini huku majani ya mabua yakikusanyika chini ya mkanda, mfumo huu unaashiria usindikaji wa mazao kwa kiwango kikubwa katika kilimo cha viwandani.

Ng'ombe wengi waliopangwa kwenye vibanda maalumu, wakila kutoka kwenye malisho yaliyowekwa mbele yao, ng'ombe hao wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wamefugwa kwa ajili ya usimamizi rahisi, hii ni mfano wa kilimo cha kisasa cha mifugo ,kikichangia katika uzalishaji wa bidhaa za maziwa na nyama.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa safu ndefu, zikiwa zimeoteshwa katika utaratibu maalum. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana katikati ya safu hizo ukiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa. Mandari ya miti na milima nyuma ,yanaongeza uzuri shamba hili kubwa la kilimo cha viwandani.

Safu ndefu ya ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamefungwa ndani ya zizi kubwa la kisasa. Ng'ombe hao wamesimama kwa utaratibu wakisubiri kulishwa ua kukamuliwa. Hali hii inaashiria ufugaji wa kisasa wa kibiashara unaolenga uzalishaji mkubwa wa maziwa au nyama.

Wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevalia sare za kijani na aproni nyeupe, wakipanga maua kwenye meza ndevu maua ya rangi mbalimbali yametawanyika kwenye meza; yakisubiri kupangwa na kufungwa mazingira ya ndani ya kiwanda yanaashiria uzalishaji mkubwa wa maua kwa ajili ya biashara.

Safu za mimea ya nyanya iliyopandwa ikining'inia na kuzaa matunda ya rangi nyekundu na kijani, ambayo inaonyesha nyekundu ikiwa imeiva na kijani bado haijaiva, ikiwa imeshikiliwa na miundo mbinu ya nyaya ambayo inaiwezesha kustawi katika hali iliyo nzuri na kupendeza zaidi, ambayo ni mbinu ya kilimo ya kisasa au cha viwandani ardhi ya chini ina mimea ya udongo ulioandaliwa.

Wanawake wawili wakichuma majani ya chai katika shamba kubwa, mwanamke aliye mbele amebeba kikapu mgongoni na anaonekana akichuma majani kwa umakini. Shamba lote limejaa mimea ya chai iliyopangwa vizuri na miti mirefu ikionekana kwa nyuma, ikipendekeza kilimo kikubwa cha chai kwa ajili ya biashara.

Zao la kahawa lililokomaa likiwa limetandazwa ardhini, tayari kwa mchakato wa uchakataji. Watu wamekusanyika karibu na kahawa hiyo wakiendelea na kazi za shamba, nyuma kuna jengo linaloashiria shughuli za usindikaji wa mazao. Kilimo kikubwa ni muhimu kwaajili ya viwanda pamoja na biashara.

Mashamba makubwa ya migomba yanaonekana yakiwa yamejaa na ndizi zisizoiva. Ndizi hizo zimetundikwa kwenye migomba mirefu zikiashiria mavuno mengi. Njia nyembamba inaonekana katikati ya migomba kuashiria ukubwa wa shamba hilo.

Mkulima amesimama ndani ya bustani akiangalia kwa makini nyanya ambazo hazijaiva. Mimea ya nyanya imepandwa kwa safu na baadhi ya matunda yananing'inia kutoka kwenye matawi. Mkulima huyu amevaa mavazi yake ya kazi, akionyesha bidii yake shambani. Kilimo hiki kikubwa cha nyanya kinaonyesha juhudi za mkulima huyu, ambapo zinaweza kuzalisha mazao mengi, kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya soko na viwanda.

Trekta kubwa la kijani likilima shamba la udongo wenye rangi ya kahawia, ardhi inaonekana imeandaliwa kwa ajili ya kilimo na ina rutuba, huku kukiwa na milima midogo au vilima kwa mbali chini ya anga la bluu, shughuli hii inaashiria kilimo kikubwa kwa ajili ya mazao ya biashara.

Ng'ombe weusi na weupe wamekusanyika katika eneo la kufugia. Wanyama hao wanasimama au kulala kwenye mabanda yaliyopangwa vizuri. Baadhi ya ng'ombe wanajishughulisha na kula kutoka kwenye vyombo, hii inaonyesha ufugaji mkubwa kwa ajili ya maziwa au kwa ajili ya nyama.

Idadi kubwa ya vifaranga wadogo weusi na weupe wakiwa wametapakaa kwenye sakafu, iliyofunikwa na uzio maalumu wakionyesha ni eneo salama kwa ajili ya ufugaji, kuna vyombo kadhaa vyeupe vya kunywa maji kwa vifaranga vilivyowekwa katikati yao; hii inaonyesha ufugaji wa kuku kwa kiwango kikubwa mfumo wa kilimo cha viwanda kwa ajili ya mayai au nyama.

Shamba kubwa la chai lenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye vilima, njia nyembamba yenye udongo mwekundu inakatiza katikati ya mashamba hayo ikielekea mbali, miti mikubwa inaonekana pembezoni ya shamba hilo. Kilimo cha chai ni zao la biashara kwani husaidia kupata maligafi za viwanda.

Shamba kubwa la mahindi lenye safu ndefu za mimea michanga zikiinyoosha mbali kuelekea upeo wa macho, ardhi ni nyekundu na mahindi yanaonekana ni ya kijani kibichi. Mawingu meupe yanaonekana angani yakipendekeza hali ya hewa ya utulivu, na inayofaa kwa kilimo cha biashara.

Ndani ya bustani kubwa iliyo na mimea mingi iliyopandwa kwa mistari. Mifumo ya kamba unaelekeza mimea kutoa msaada wa ukuaji, mtu mmoja anatembea katikati ya njia yenye matope akisimamia au kukagua shamba. Mpangilio huu wa bustani ni sifa ya kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la kabichi zenye majani ya kijani kibichi. Nyuma kuna eneo lenye majengo ya shamba na miti, pamoja na mashamba mengine yanaoendelea. Anga safi na milima kwa mbali vinakamilisha mandhari ya kilimo, ambapo kilimo cha kabichi ni muhimu kwa ajili ya biashara pamoja na kuweza kukidhi mahitaji ya viwanda kwa ajili ya usindikaji.

Ndani ya banda kubwa kuku wengi wachanga wameenea sakafuni, kuna mifumo ya malisho na maji yaliyopangwa kwa safu ndefu. Mwangaza hafifu unatoka nje, ukionyesha idadi kubwa ya kuku waliojikusanya. Hii inaonyesha ni kilimo kikubwa kwa ajili ya biashara; ambapo kuku wengi wamefugwa kwa ajili ya mayai na nyama.

Shamba kubwa la kabichi zilizopanga kwa mistari mirefu, zikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna jengo dogo na miti ikionyesha mazingira ya kilimo. Udongo mwekundu unaonekana wazi kati ya mistari ya mimea, ikionyesha jinsi gani udongo huo unawezesha kabichi hiyo kustawi katika hali ya kiwango cha ubora zaidi.

Mazao mengi yakionekana ni mahidi au maharagwe, au kahawa yaliyobomolewa yamepangwa kwenye matandiko marefu yakiwa yameanikwa nyumbani, matandiko hayo yamewekwa kwenye fremu za chuma na udongo mwekundu unaoonekana kuzunguka nchi na majengo yanaonekana kwa mbali hii inaonyesha jinsi gani kilimo kikubwa kwa ajili ya biashara au viwanda kinaisaidia jamii kuweza kujipatia kipato.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia vinyunyuzi vinavyorusha maji juu ya mimea ya kijani kibichi. Matone ya maji yanatanda hewani yakinyunyiza eneo lote la shamba. Mazingira haya yanaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ambapo inawawezesha wakulima kuweza kujipatia mazao mengi zaidi kutokana na uwepo wa kilimo cha umwagiliaji.

Mkulima akisimamia mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba mirija ya umwagiliaji imewekwa kwenye mistari ya mazao, ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mimea. Huu ni mfumo bora kilimo cha mazao la biashara kuhakikisha matumizi bora ya maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba jeupe refu linalotoa maji kwa vipimo kwenye safu za mimea ya kijani. Maji yanatiririka polepole ardhini yakiifikia mizizi ya mimea. Anga ni safi na bluu likiashiria hali nzuri ya hewa kwa kilimo.

Bustani ya kisasa ambapo mimea ya pilipili hoho ya njano imepandwa kwa mpangilio. Kila mstari wa mmea una mifumo ya umwagiliaji ya matone iliyowekwa kando yake ikihakikisha upatikanaji wa maji wa kutosha. Njia nyembamba ya udongo mwekundu unatenganisha safu za mimea ikionyesha matumizi bora ya nafasi na teknolojia ya umwagiliaji.

Shamba lenye mimea pembeni na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini, mabomba madogo ya plastiki yamewekwa kwenye mpangilio maalumu wa viunga, yakiashiria utayari wa kumwagilia mazao, udongo katikati unonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kilimo.

Mfumuo mwagiliaji wa kunyunyuzia maji ukiwa unafanya kazi shambani. Maji yanamwagika kutoka kwenye bomba yakiyifikia mimea midogo iliyopandwa kwa safu kwenye udongo. Mifumo ya mabomba inaonekana ikipeleka maji kutoka mabomba ikiyapelekea kwenye udongo, ijjkisisitiza matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kilimo.k

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji wa matone shambani mabomba meusi yaliyo na balbu ya bluu na kijani, yamewekwa kwenye safu mbili za udongo zilizotayarishwa kwa ajili ya kilimo ni mfumo wa kisasa, unaosaidia kusambaza maji kwa ufanisi zaidi kwenye mazao.

Mwanaume amesimama katikati ya kitalu cha miti akinyunyuzia maji miche midogo, miche hiyo imepangwa kwenye mifuko meusi na kupangwa kwa safu ndefu. Nyuma kuna msitu mnene na uzio wa miti ukionyesha eneo la kilimo. Hivyo ni kilimo cha umwagiliaji ni muhimu kwani kinaiwezesha mimea kustawi katika hali nzuri kabla ya kwenda kupandwa katika eneo husika.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika shambani, ambapo maji yananyunyiziwa juu ya mimea (midogo) iliyopandwa kwenye mistari. Bomba (jeupe) linaonekana likipita katikati ya mashamba, likiunganisha kwenye pampu inayonyunyizia maji, hii inasisitiza matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji iliyopita ardhini huku bomba jeupe likipita katikati ya shamba mabomba madogo meusi yanaungana na bomba kuu, yakielekea kwenye safu za mazao mazingira yanaonyesha shamba kubwa la kiwevu yenye mimea mirefu upande mmoja, na mimea ni mfupi upande mwingine.

Mimea ikiwa imepangwa kwenye safu zenye matuta matuta, kuelekea mbali, mfumo wa umwagiliaji wa matone umetandazwa ardhini, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo wenye rutuba unaonekana wazi kati ya mistari ya mimea hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba lililoandaliwa kwa kilimo, mabomba meupe yamewekwa sambamba kwenye matuta ya udongo, yakielekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, huu ni mfumo bora unaohakikisha matumizi sahihi ya maji kwa ajili ya kilimo endelevu.

Mto mpana unapita katikati ya bonde lenye kingo zenye miti na nyasi. Katika sehemu ya katikati ya mto kuna Kisiwa kidogo cha mchanga. Anga lina mawingu meupe na bluu, ikionyesha mandhari asili na tulivu ambayo inawawezesha viumbe hai kuishi kutokana na uwepo wa hewani asili unaotoa hali ya hewa safi katika mandhari hayo.

Barabara ya udongo mwekundu inayopia katikati ya mandhari ya savana, pande zote za barabara zimejaa mimea ya kijani kibichi, na miti iliyotawanyika. Anga safi na wazi linaashiria hali nzuri ya hewa, katika eneo hili ya asili, ambalo linaweza kumvutia mtu yeyote au kiumbe hai ikiwemo wanyama pori kuishi.

Mandhari ya milima iliyolimwa vizuri ikiwa na mashamba makubwa ya chai yanayoenea kwenye miinuko na mabonde, mimea ya chai imepangiliwa kwa safu ikifuata umbo la ardhi. Mbingu inaonekana wazi na jua kali liikionyesha mazingira yanayofaa kwa kilimo cha chai.

Mti mkubwa wenye majani mabichi ukiwa umesimama peke yake katikati ya uwanja mkubwa wenye nyasi kavu za kahawia, mandhari ya mbali ina vilima au milima, na anga lina rangi ya bluu hafifu, hii inawakilisha mazingira asilia ya wazi yaliyotunzwa na yenye hewa safi, ambayo yanaweza yakavutia viumbe hai au wanyamapori kuishi.

Watu wakitembea chini ya bonde lenye kuta ndefu za miamba zikiwa na mimea ya kijani kibichi. Chini kuna njia yenye udongo na matope ikiashiria njia ya asili iliyoundwa kwa maji. Hii inawakilisha mandhari ya asili yenye umuhimu wa kiikolojia ikichangia utalii na uhifadhi wa mazingira.

Bonde kubwa la ziwa lenye maji ya kijani kibichi chini ya kuta ndefu za milima. Bonde hilo limezungukwa na ardhi kame yenye mimea michache huku upande mmoja kukiwa na misitu minene. Mandhari hii inawakilisha uzuri wa kiasili na inaweza kuwa eneo la kiutalii wa kiekolojia.

Uwanda mpana wenye nyasi za kijani kibichi na miti iliyotawanyika. Milima au vilima vipo nyuma vikikamilisha mandhari haya. Anga linafunga ikiashiria hali ya hewa ya kawaida katika mazingira haya asilia ambayo yamesheheni uzuri wa asili pamoja na hewa safi inayoweza kuvutia viumbe hai.

Madhari ya savana yenye miti ya miiba iliyotawanyika miti mirefu yenye matawi ya mpana inasimama katikati ya nyasi ndefu, baadhi ikiwa na viota vya ndege vilivyoning'inia; milima inajichora kwa mbali chini ya anga la mawingu; hii inaonyesha uzuri wa asili wa mandhari haya ambayo yanawavutia hata ndege kwenda kuweka makazi yao.

Muonekano wa juu wa bwawa kubwa lenye maji tulivu likiwa limezungukwa na ardhi yenye udongo mwekundu na kijani, barabara inapita juu ya ukuta wa bwawa na miundombinu ya majengo inajitokeza upande wa kushoto tafakari ya anga na mawingu inaonekana juu ya maji ikionyesha uzuri wa mandhari hayo, ambayo yanaweza kumvutia mtu yeyote akitazama huku kwa mbali kukiwa kunaonekana milima ambayo inatunza uoto wa asili wa eneo hilo.

Ziwa likiwa katika hali ya utulivu limezungukwa na milima mikubwa, iliyofunikwa na miti mirefu miti mbali mbali baadhi yake ikiwa imesimama karibu na maji inatengeneza mandhari ya kuvutia anga lina mawingu meupe, ikionyesha hali ya hewa tulivu mazingira haya ni mazuri kwani yanaweza kumvutia kiumbe yoyote kutokana na uwepo wa hewa safi na wote wa asili.

Mandhari yanayoonyesha ziwa lenye utulivu likiwa limezungukwa na miti mirefu na milima yenye kijani kibichi, mawingu meupe yametanda angani yakiongeza uzuri wa asili, mazingira haya yanavutia, yanaashiria utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari ya milima yenye miti mingi ikionesha mandhari asilia na ya kijani kibichi. Mawingu meusi yametanda angani yakiongeza utulivu, sehemu ya chini ina nyasi kavu ikionyesha hali ya hewa ya kipekee ya eneo hilo ambayo inaonyesha mmea au mnyama yoyote anaweza kuishi kutokana na uoto wake wa asili, unaotoa hali ya hewa nzuri na ya kuvutia kwa kila mmoja.

Mandhari pana ya ziwa lenye maji tulivyo likiwa lina kisiwa kidogo katikati, huku milima ikionekana kwa mbali mbele yake kuna miti yenye majani mabichi yaliyotawanyika ikitoa taswira ya uzuri wa asili na utulivu wa mazingira hayo, uzuri huu wa mandhari unaaksi utajiri wa raslimali asilia.

Mandhari safi na ya kupendeza ikiwa imepambwa na milima pamoja na uoto wa asili wenye kijani kibichi, anga linaonekana kuwa ni la bluu na mawingu meupe. Mandhari kama haya ni mazuri kwani yanatoa hewa safi kwa viumbe hai.

Mandhari iliopambwa na miti pamoja na milima mbalimbali ikionekana kwa mbali huku njia ya udongo ikionekana kupita katikati yake. Anga linaonekana kuwa na mawingu ya bluu na meupe. Mandhari haya ni mazuri na yanaonekana kuwa na hewa safi kutokana na uwepo wa uoto wa asili ambapo kiumbe yoyote anaweza kwenda kutembelea na kwenda kujionea kutokana na kuwa na uzuri wake wa asili unaovutia kwa kila mmoja.

Mandhari ya vilima vilivyofunikwa na kijani kibichi baadhi ya maeneo yametumiwa kwa kilimo cha matuta huku misitu minene ikifunika mabonde, anga ni safi linatoa taswira ya utulivu na uzuri wa asili wa mazingira hayo.

Madhari pana yenye milima ya mbali na anga lenye mawingu, eneo kubwa la mbele linafunikwa na mashamba ya kijani kibichi; yenye miti iliyotawanyika. Baadhi ya majengo yanaweza kuonekana yakiwa yamejificha mbali katika uoto wa asili. Mazingira haya yana asili kwani yanaonyesha uwepo wa hewa nzuri; ambayo inaweza ikamvutia kiumbe yeyote yule.

Mwamba mkubwa wenye umbo la kipekee unajisimika katikati ya mandhari ya kijani kibichi miti mingi mirefu imezunguka mwamba huu, ikionyesha asili ya eneo anga la blue na mawingu meupe, yanaonekana kwa mbali eneo hili linaonekana kuwa na hali ya hewa safi kutokana na uwepo wa wote wa asili na milima ambapo kiumbe yeyote hai anaweza kustahimili kutokana na uzuri wake.

Mandhari pana ya kijani kibichi yenye milima na mabonde chini ya anga la bluu iliyo wazi, baadhi ya majengo yanaweza kutofautishwa chini upande wa mbele yakichanganyika na mandhari ya asili, eneo hilo linaonekana kutulia na safi likitoa hisia ya utulivu na uwazi.

Mto wenye maji yanayopita kwa mbali unatanda katikati ya mandhari yenye miti na udongo, kwenye kingo za mto kuna mchanga na miamba huku miti ya aina mbalimbali ikiotesha pande zote baadhi ya miti mikubwa inasimama peke yake ikiongeza uzuri wa asili wa mandari hayo, pia yanaonekana kuwa na hewa safi ambapo inaweza ikavutia kiumbe wa aina yoyote ikiwemo ndege.

Mandhari ya wazi na jengo refu la angani linalochomoza mbali katikati ya nyasi ndefu kuna mnyama aina ya twiga karibu na miti michache iliyotawanyika, anga limefunikwa na mawingu meupe, yaliyotanda hii ikionesha uzuri wa asili ambapo eneo hilo linaonekana kuwa na hewa safi iliyopambwa na uoto wa asili.

Mandhari ya mlima wenye rangi ya kijani na mabonde, mlima mkubwa ulio wazi unaonyesha miamba huku sehemu nyingine zimefunikwa na miti, mawingu meusi yanafunika anga najua linapenya kwenye mawingu ikimulika baadhi ya sehemu za milima. Mandhari hayo ni mazuri ambayo yanaweza kuvutia kiumbe yoyote kwenda kutembelea au kwenda kutazama.

Mto mrefu maji uta katikati ya mandhari yake ya kibichi kando ya mto mashamba yaliyoliwa na misitu mingine yanapamba pande zote mbili, majengo machache yanaonekana yakiwa yamejengwa karibu na mazingira haya ya asili ambayo pia yanaonekana kuwa na hewa safi inayoweza ikavutia kila mmoja kwa ajili ya kuishi au kutazama kwani hata viumbe haipendezwa na mazingira hayo.

Njia ya udongo inayopita katikati ya misitu mnene yenye miti mrefu na vichaka, mimea mingi ni kijani kibichi na baadhi ya miti inaonekana kama mianzi anga ni bluu na safi ikipendekeza siku yenye jua kali, mazingira haya ni mazuri na yanavutia kutokana na uwepo wa uoto wa asili unaopendezesha mazingira hayo.

Mto mpana unapita katikati ya msitu. Kwa mbali kunaonekana kuwa na mlima huku juu anga linaonekana kuwa na mawingu meupe. Mandhari haya yanavutia kutokana na uoto wake wa asili ambao unatoa hewa safi katika uso wa dunia. Hii inaonesha ni jinsi gani utunzaji wa mazingira unatakiwa ili kutunza uoto wa asili katika mazingira.

Katika mandhari pana yenye nyasi za kijani zinazovutia na kupendeza zikiwa zimetawanyika, kundi la pundamilia na twiga wanachunga kwa amani. Pundamilia wengi wana mistari yao ya kipekee huku twiga wawili wakiwa wameinua shingo zao kuelekea majani. Mandhari haya yanaonyesha wanyamapori wakikaa katika makazi yao ya asili; ambayo yametawala hewa safi, nzuri na ya kupendeza.

Kundi kubwa la mbuzi na kondoo wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye uzio wa miti, wanyama wengi wana rangi nyeupe huku wengine wakiwa na madoa meusi na rangi tofautitofauti hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo ukionyesha mazingira halisi ya ufugaji wa mifugo.

Mkulima analisha kundi la bata weupe kwenye banda la mifugo. Anatandandaza chakula kutoka kwenye mfuko huku bata wakimkaribia. Mazingira yanajumuisha banda rahisi lililotengenezwa kwa vifaa vya asili kuakisi shughuli za ufugaji wa kuku.

Kundi la kanga wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndege hawa wana manyoya meusi yenye madoa meupe na vichwa vyekundu na vyeupe, vilivyofunikwa wako katika mazingira yao ya asili labda wakitafuta chakula au wakiwa katika eneo maalumu ambalo wamehifadhiwa kwa ajili ya kufugwa.

Kundi la kuku wa kahawia wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye udongo na maranda, baadhi ya kuku wanatembea na wengine wamelala chini na chombo cha kunywea maji kinaning'inia karibu na mlango wa mbao, mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa kuku.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo, wengi wao wakiwa na manyoya ya manjano, wakiwa wamekusanyika ndani ya sanduku la plastiki nyeupe, vifaranga hao wametawanyika kwa wingi ndani ya masanduku hayo, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamejikunja, vifaranga wachache wana manyoya meusi yakichanganyika na vifaranga wengi wa manjano. Mazingira yanaonekana kuwa ni ufugaji kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya kuzalisha mayai.

Ndani ya bustani kubwa, miche mingi imepangwa kwa safu ndefu ikimea vizuri. Miche hiyo imewekwa kwenye vyombo vyeusi vidogo, ikiwa na vitambulisho kila mmea. Sehemu ya juu ya bustani, imefunikwa kwa nyenzo nyeupe inayoruhusu mwanga kupita. Hii inaonyesha juhudi za kisasa za kuweza kukuza mbegu kwa ajili ya kilimo, ambapo zinastawi kwa hali iliyo bora na kwa ufanisi zaidi.

Pakiti ya mbegu za papai ambazo zinaonekana kuwa na kiwango bora na chenye ufanisi mkubwa, kifungashio chake kinataswira ya papai zilizokomaa na zilizokatwa zikionyesha mbegu zake. Pakiti hii ina melezo ya kuhakiki uhalisi wa mbegu hizo kabla ya kwenda kuzitumia shambani.

Wanaume kadhaa wakiwa wamezunguka nafaka mbalimbali za kilimo, zikiwa zimewekwa kwenye mfuko, Inaweza ikawa ni mahindi, maharage au hata mpunga. Hii inaonyesha ni jinsi gani uhifadhi wa mbegu hizo ni muhimu, kwa ajili ya kuendeleza kilimo katika jamii, Au kuweza kukuza kipato cha biashara kwa kila mkulima anayejihusisha na ulimaji wa mazao ya biashara.

Kundi la watu wakisimama karibu na lundo kubwa la karanga na mifuko yenye rangi nyeupe iliyojazwa mazao hayo. Kwa nyuma kuna bango kubwa linaloonyesha kwa msaada wa watu wa marekani, inaashiria mradi ambao uko chini ya usimamizi mkubwa. Watu kadhaa wanashiriki katika shughuli za kuweka karanga kwenye mifuko.

Watu kadhaa wakijihusisha na uvunaji wa nafaka za kilimo aina ya mahindi, wanaume wanaonekana wakijihusisha na mifuko ambayo tayari imeshapakiwa mahindi hayo huku wanawake wakionekana bado wakijishughulisha na upakiaji wa mahindi hayo katika vyombo yakiwemo makarai yanayoonekana kwa mbali, huku kwa nyuma kukiwa na mimea ya mahindi iliyokauka.

Kundi la watu wanne wakishiriki katika shughuli za kilimo cha mbegu, wakipanda kitalu cha mmea kilichotayarishwa, mmoja wa wanaume anashika paketi ya mbegu akisisitiza umuhimu wa mbegu bora katika kilimo, mazingira yanatoa taswira ya juhudi za pamoja katika uzalishaji wa mazao kuptia upandaji wa mbegu.

Magunia ya katani yaliyojaa punje za kahawa mbichi zenye rangi ya kijani kibichi yamepangwa kwa uangalifu. Kila gunia lina lebo inayoonyesha “ASILI YA KAHAWA”. Bidhaa hizi zimeandaliwa kwaajili ya usafirishaji au uuzaji ambapo zinaonekana ni mbege za kilimo.

Bustani ambapo kunaonekana kuwa na mbegu za kilimo zikioteshwa katika safu ndefu zinazoelekea mbali ,huku pembeni kukionekana kuwa na bomba la bluu na jeusi ambalo linatoa maji katika mimea hiyo kuashiria kilimo cha umwagiliaji; Udongo wake ni mweusi ambao unaonekana kuwa na rutuba kwa ajili ya kuiwezesha mimea hiyo kukua katika hali ya ufanisi na nzuri zaidi.

Safu ndefu za mbegu za mimea kwaajili ya kilimo ikiwa na kijani kibichi imepandwa kwenye udongo mwekundu, mistari iliyo pangika vizuri inaenea mbali, ikionyesha upandaji kwa uangalifu, mandhari ya nyuma pia inaonyesha mimea mingine mingi ikisisitiza ukubwa wa shamba hilo.

Shamba kubwa la mimea michanga, iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangwa vizuri, udongo umetayarishwa vizuri, na mandhari ya miti mingine ipo nyuma ya shamba, hii inawakilisha mashamba ya mbegu yaliyopandwa hivi karibuni, ikiashiria kilimo cha mbegu.

Hiki ni kifungashio cha mbegu za maboga, kikionesha jinsi uifadhi wa mbegu hizo unatakiwa kuwa. Juu yake kuna mfano wa maboga mawili, yenye rangi ya machungwa na jani moja la kijani. Rangi ya kifungashio ni kijani na njano.

Pakti inayoonekana kuwa ni maalum kwaajili ya kuhifadhia mbegu bora za kilimo kwaajili ya tikiti. Juu kuna taswira inayoonyesha tikiti lililokomaa katika hali nzuri na ya kupendeza. Hivyo kushauri wakulima kuweza kutumia mbegu hiyo ili kuweza kujipatia matunda aina ya tikiti yaliyostawi katika hali nzuri na bora zaidi.

Mimea midogo yenye majani marefu ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye trei za plastiki nyeusi zenye mashimo, kila mche umeoteshwa kwenye sehemu yake na udongo unaonekana wazi, mimea mingine zaidi inajitokeza nyuma ikionyesha bustani au kitalu cha mimea kwa ajili ya kuoteshea mbegu za kilimo.

Mabanda mawili ya mbwa yaliyojengwa kwa paa la chuma mabanda haya yanaonyesha ulizi wa mifugo na ustawi wa wanyama

Mwanaume amesimama katikati ya kundi la mbwa wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye vizimba au ua wa waya, mbwa wameonekana wakiwa na afya njema na wamechangamka, wengine wakiwa wametulia na wengine wamesimama, eneo hili linaweza kuwa, cha afya cha wanyama au, cha kulia mbwa ambapo ustawi wa wanyama hao unapewa kipaumbele.

Mtu aliyevaa shati nyekundu na suruali nyeusi akishika Kwa upole kichwa cha mbwa aliyevalia kola yenye mapambo mbalimbali nyuma yao kuna farasi na mbwa wengine, ikipendekeza mazingira ya utunzaji wa wanyama wengineau shamba. Tabia za mtu huyo na uwepo wa wanyama tofauti huakisi uhusiano na utunzaji wa mifugo.

Mwanaume alievaa miwani, shati jeupe na aproni nyeusi amesimama akimshughulikia mbwa mdogo mweusi na mweupe. Mbwa huyo amesimama juu ya meza na mwanaume anatumia kifaa kinachofanana na brashi kumchana. Mazingira yanatoa hisia ya duka la wanyama au kliniki ya kifugo.

Mbwa mweusi mwenye nguvu, mwekundu anatoka nje ya kibanda chake cha mbao, kibanda hicho kimejengwa kwa mbao zilizopangiliwa vizuri na kuwekwa bati, juu ya paa kuna vifaa mbalimbali vya ujenzi zikiwemo zana za kukatia pamoja na chupa, hii inaonekana ni sehemu anayojihusisha na ufugaji wa mbwa pia wanaojihusisha na matibabu ya mbwa.

Wataalamu wawili wanamuhudumia kuku katika chumba kinachoonekena kama kliniki, mmoja amevaa koti jeupe na amekaaa huku mwingine amemshika mguu, mwingine amevaa sare ya bluu na ana tabasamu, akimshikilia kuku kwa uangalifu. Mazingira yanaonyesha vifaa vya kisasa ikidokeza huduma za kitaalamu za wanyama.

Wanaume wawili wamesimama kwenye njia wakimwangalia mbwa mwenye rangi ya kahawia. Mmoja amevaa shati la bluu na kaptura nyeupe na mwingine amevalia shati jeupe na suruali ya bluu. Mbwa anatazama juu kuelekea mmoja wa wanaume hao. Hii inaonekana ni sehemu wanayojihusisha na ukunga wa mifugo au udaktari wa mifugo.

Twiga watatu wakiwa katika mazingira yao ya asili na wawili wao wakionekana kupeana ishara zao twiga hao wana rangi ya kahawia na madoa meupe na mazingira yao yanakuchaka na miti mirefu yakionyesha kuwa ni wanyama wa porini, hali ya hewa ni utulivu na anga lina mawingu hafifu.

Twiga kadhaa wakinywa maji kutoka kwenye chombo cha bluu watalii wamesimama karibu wakifurahia fursa ya kufurahisha na kuwa karibu na wanyama hawa. Mazingira yanapendekeza kituo cha uhifadhi wa mbuga za wanyama au sehemu ambapo wanyama pori wanahifadhiwa kwajili ya watalii kwenda kutazama.

Twiga akiwa karibu na uzio wa mbao ambao umetengenezwa kwa nyavu akionekana kutaka kitu au kushangaa. Rangi za kahawia na manjano zinazochanganyika vizuri na asili ya mti nyuma yake. Twiga huyu anaonyesha uzuri wake wa kipekee kwa macho yake makubwa na shingo ndefu. Wanyama kama hawa ni wa porini na si wa kufugwa.

Nyati nyeusi akiwa amesimama ndani ya maji yenye matope, pembe zake zilizoponda zinaonekana wazi na kuna nyasi na barabara ya vumbi nyuma yake. Mawingu meupe yanaonekana angani yakipamba mandhari ya asili, mnyama huyu si wa kufugwa ni mnyama wa porini akiwa katika mandhari yake ya kuishi.